Duka la rejareja lenye mlango wa kijani ukiwa umefunguliwa na kuwacha wazi bidhaa ndani kama vile chupa za Pepsi na maji, kuna ngazi tatu za simiti zinazoeelekea dukani na ndoo ya kijani imewekwa karibu na mlango, nje ya duka kuna tiles nyeupe.

Kituo cha M-Pesa ambapo wanawake wengi wamejipanga kwenye kaunta za huduma. Kaunta hizo zimeandikwa teller three, teller four, teller five, teller six na zina nembo za M-Pesa. Eneo la huduma lina mapambo ya rangi ya kijani na nyeupe na kuna kamba ya kuzuia watu kuingia karibu sana na kaunta.

Mwanamume mweusi akiwa amevaa kola ya shingo ya matibabu, kwenye kona ya juu kulia kuna nembo ya Madison General insurance, juu kushoto kuna maandishi we understand na juu yake The importance of protecting your loved ones, buy a personal accident insurance today , chini kushoto kuna kitufe chekundu chenye maandishi dial star eight two hash to buy ,chini kabisa kuna hashtagi live without worry .

Duka la zawadi za kitamaduni labda nchini kenya. Ukuta wa kushoto umejaa sumaku au mapambo yenye umbo la wanyama wa porini kama pundamilia, simba, twiga na tembo, pamoja na ramani za kenya. Upande wa kulia kina bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa mikono ikiwemo sanamu za twiga, vinyago, vyombo vya asili na vitu vingine vya mapambo.

Mkono wa mtu ukishikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti ikiwa na maandishi Kenya na namba moja ,sufuri ,sufuri, sufuri. Nyuma ya noti kuna picha ya jengo au mnara fulani.

Soko cha matunda na mboga, ndizi zimetundikwa juu na chini yake kuna milundo ya maembe, tufaha, machungwa, mananasi na matunda mengine. Viazi vitamu na parachichi pia vimepangwa kwenye masanduku na chini yake kuna masanduku mengine tupu huku kibanda kikiwa kimefunikwa na turubai.

Duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa liitwalo Junction Forex and Money Remittance . Duka hilo lina mlango wa kioo unaoteleza na mabango yenye nembo za huduma mbalimbali za kutuma pesa kama Western Union, Money Gram , M-Pesa na Ria Money Transfer . Kila bango lina maelezo kuhusu huduma husika.

Risiti ya udhibitisho wa usajili wa mamlaka ya mapato Kenya ina maelezo ya mlipa kodi ikiwemo jina la mshirika wa workybiz self help group na aina ya mlipa kodi non-individual .Pia kuna sehemu ya maelezo ya muumbaji na anwani na barabara ya Nyahururu na kaunti ya Nyandarua. Chini kabisa ombi la ushuru na income tax company .

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti tatu za Kenya, noti mbili za mbele ni za shilingi elfu moja na kuna moja ya shilingi mia moja nyuma yake. Nyuma ya mkono kuna sakafu yenye zulia la rangi ya kahawia na pia kuna nyaya chache na kifaa kidogo cheupe.

Magari ya kifahari yaliyopaki katika chumba cha maonyesho, labda duka la magari. Magari haya yana rangi mbalimbali yakiwemo machungwa, buluu, kijani na kijivu. Dirisha kubwa la kioo likiwa nyuma, zikionyesha mandhari ya nje au magari mengine.

Soko la mazao lenye aina mbalimbali za matunda na mboga. Ndizi zimetundikwa juu, na kuna rundo la nyanya, karoti zilizofungwa kwenye mifuko mikubwa, mahindi mabichi na viazi kwenye masanduku. Pia kuna machungwa, limau na mboga nyingine za kijani kibichi. Nyuma kuna watu kadhaa wakinunua au wakiuziwa bidhaa.

Rundo kubwa za ndizi za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa juu ya kitambaa kijivu. Kuna ndizi zilizoiva na zenye rangi ya manjano iliyokolea na ndizi zingine bado ni mbichi au zinaanza kuiva zikiwa na rangi ya kijani manjano. Zimepangwa kwa makundi zikiashiria ziko tayari kuuzwa sokoni.

Rafu nyingi zilizojaa tray za mayai, tray hizo zina rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, bluu, na njano. Baadhi ya tray zimejaa mayai ya kuku, wakati zingine ni tupu zimepangwa juu.

Soko la viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo sneakers , buti na viatu vya kawaida, vimepangwa chini kwenye turubai ya manjano. Pia kuna nguo zilizopachikwa nyuma na watu wakinunua au kuuza bidhaa.

Wanaume wawili wameketi nje ya kioski chenye rangi ya kijani na nyekundu , kioski hicho kina matangazo ya huduma za simu kama vile Safaricom na Airtel money , mmoja amevaa shati ya bluu na kaptula za jeans na mwingine amevaa shati ya rangi ya mchungwa ,wote wakipumzika.

Duka kubwa ambapo kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe lenye nembo ya daima. Anapanga bidhaa kwenye rafu. Rafu zimejaa pakiti za maziwa na bidhaa zingine, za maziwa, za chapa mbalimbali, zikiwemo Delamere. Nyumba yake kuna mwanamke mwingine, na taa za duka zikiangazia bidhaa vizuri.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wamekaa chini ya bidhaa zao zikiwemo ndoo nyingi za nyanya. Pia kuna masanduku ya mbao yaliyopangwa. Wafanyabiashara wengine wanatumia miavuli kujikinga na jua. Nyuma kuna majengo mengi yenye paa za mabati.

Noti ya shilingi elfu moja ya kitambo ya Kenya. Upande wa juu kuna anwani ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya, pamoja na nembo ya Benki Kuu ya Kenya na tarehe 16/2010, pia kuna namba za siri na saini za gavana na mwanachama wa bodi. Upande wa chini wa noti kuna anwani ya kundi la tembo na nyati. Noti ikiwa na rangi ya kijani na zambarau.

Gari aina ya Toyota yenye rangi ya fedha ikiwa imepaki. Ina namba ya usajili KDC 869P. Nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka na duka mbali mbali kama vile Cooperative bank na Safaricom.

Ukurasa wa kuingia wa programu, juu kuna nembo KopoKopo na maneno simple tools for your business . Kuna sehemu za kuingia Username na password . Kisha kuna kisanduku cha kuweka alama Remember me na kisanduku cha I am not a robot, Recapture . Chini yake kuna kitufe cha Log in na viungo vya forgot your password, resend and log in instructions na new user, Apply here . Chini kabisa kuna #2022 All rights reserved .

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Magari kadhaa mapya yamepakiwa ndani, yakiwemo meupe, mekundu na rangi ya dhahabu. Sakafu ni safi na inaakisi mwanga. Mbali kidogo, kuna magari mengine yanaonekana, nje kupitia kwenye madirisha.

Pikipiki iliyoanguka barabarani ,ikionyesha ajali au uharibifu , chini yake kuna tangazo la bima ya pikipiki kutoka kampuni ya Emana. Tangazo linaeleza aina mbili ya bima PSV,bodaboda na binafsi pamoja na gharama zake kwa vipindi tofauti, pia ina namba za mawasiliano na anwani ya tovuti.

Duka la M-Pesa likiwa na rangi ya bluu na milango ya chuma yenye rangi ya kijani, juu ya mlango kuna bango ndogo lenye nembo ya M-Pesa, na namba ya simu, ndani ya duka kuna rafu zilizochezwa bidhaa mbali mbali, nje ya duka kuna njia ya zege iliyowekwa vigae, na ngazi kidogo kwenye mlango.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari matatu, gari jeupe limepakizwa juu kabisa mbele na magari meusi mawili yapo chini kidogo .Lori hilo likiwa limeegeshwa kwenye eneo pana la zege labda karibu na kiwanda cha magari au bandari. Anga ni la bluu na lina mawingu kidogo na kuna majengo na miti nyuma.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya duka la mawakala wa simu. Duka lina matangazo la M-Pesa, Airtel money, Equity agent. Mmoja amevaa suarali na tshirt nyekundu na mwingine suruali ya blue na tshirt ya rangi isiokolea. Sakafu mbele ya duka ina vigae vya rangi mbalimbali.

Risiti ya malipo kutoka serikali ya Kenya iliyotolewa na e-Citizen kwa ajili ya kuchukua alama za vidole yaani fingerprint capture katika makao makuu ya DCI jijini Nairobi. Risiti inaonyesha jina la mwombaji Mary Nyambura Wanjiru, tarehe ya miadi Novemba ishirini na nane elfu mbili na ishirini na mbili na kiasi kilicholipwa elfu moja.

Rundo kubwa la soksi za rangi mbalimbali zikiuzwa au kuhifadhiwa kwenye stendi ya wazi labda soko ya mitumba. Chini ya stendi kuna kuna takataka na uchafu mwingi ikiashiria mazingira isiyosafishwa vizuri. Nyuma kuna nguo nyingine zilizopangwa au kutundikwa.

Mkusanyiko wa shanga na vitu vya mapambo mbalimbali. Kuna shanga zenye rangi nyingi zikining'inia zikionyesha mifumo na maumbo tofauti. Baadhi ni ndefu na nyembamba, huku zingine zikiwa na maumbo ya mviringo au duara kubwa. Rangi zinazovutia ni pamoja na machungwa, bluu, kijani, nyekundu na dhahabu.

Duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk Depot, jengo lina rangi ya bluu na nyeupe. Na lina bango kubwa juu lenye nembo na bidhaa za maziwa. Milango ya duka imefunguliwa na ina matangazo ya bidhaa za maziwa. Ndani ya duka, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna gari jeupe nje.

Kijana mdogo amekaa kwenye kiti cha mbao na kichwa chake kimelalia meza nje ya duka. Amevalia t-shirt ya kijani kibichi na jeans na analala za waridi. Duka lina bango kubwa la m-pesa la rangi ya kijani na nyeupe. Chini yake kuna majani yaliyotapakaa na viatu vya wazi viko kando.

Gurudumu la gari likioshwa kwa maji yenye nguvu labda kwa kutumia mashine ya kuosha shinikizo la juu. Maji yanaruka kutoka kwenye tairi na rimu. Kuna matairi mengine mawili nyuma ya gurudumu kuu yaliyopangwa kando. Eneo la nyuma, sakafu ni ya zege yenye unyevunyevu.

Watu watatu ndani ya chumba cha kuonyesha magari, mwanamume mmoja aliyevaa suti akiwaonyesha mwanamume na mwanamke mwengine kitu kwenye kompyuta ndogo, wote wakitabasamu na kujihusisha kwa mazungumzo. Magari kadhaa yamo nyuma yao kuashiria ni duka la kuuza magari.

Gari ndogo jeupe aina ya Toyota limeegeshwa usiku. Milango yake ya upande imefunguliwa. Nyumaya gari kuna jengo refu lenye taa zinazowaka. Nambari ya gari ni KDU 963H . Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na mvua.

Tangazo la bima ya magari. Kuna gari ya teksi la rangi ya njano na mwanamke amesimama karibu na mlango uliofunguliwa. Juu kuna maandishi makubwa Third party only cars insurance . Kuna duara kubwa jekundu lililoandikwa at saba tano saba nne per year likionyesha bei ya bima kwa mwaka. Chini kuna nembo za kampuni za Imana na My cover na anwani ya tovuti.

Bodi kubwa ya kidijitali ikionyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, juu ya bodi imeandikwa Oriental Commercial Bank Limited. Bodi ikionyesha tarehe na saa, pamoja na viwango vya kununua na kuuza, kwa sarafu mbalimbali kama vile USD, GBP, EUR, AUD, INR, CAD, JPY , na SAR . namba nyingi, zikiwa kwa rangi nyekundu.

Duka la sanaa za mikono lenye vitu vingi vya kitamaduni. Upande wa kushoto kuna sanamu nyingi za mbao, zenye rangi nyeusi, zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuta zimejaa vinyago vya mbao, picha na ngozi ya wanyama, ikiwemo ngozi ya ng'ombe yenye madoa meusi na meupe upande wa kulia. Kila mahali kuna bidhaa za kipekee zizowakilisha utamaduni.

Duka la matunda la nje ndizi nyingi zimetundikwa juu na chini yake kuna milundo ya matunda mbalimbali kama vile machungwa, matikitimaji, tufaha, parachichi na matunda mengine. Matunda yamepangwa kwenye vikapu na masanduku zikiashiria duka lenye bidhaa nyingi.

Kabati kubwa lililojaa nguo na vitambaa vya aina mbalimbali. Vitambaa hivyo vimepangwa kwa ustadi kwenye urefu vikiwa na rangi na mifumo mbalimbali ya kitamaduni. Pia kuna nguo nyingine zilizoning'inia na zilizokunjwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Namba,1000 ikiwa wazi, pamoja na nembo ya Kenya. Kuna maandishi Equal Tender for 1000 Shillings au shilingi elfu moja, pia sehemu ya saini ya gavana na nambari, za serial za noti, noti nyingine, zikiwa zimelala nyuma kwa umbali.

Bima ya afya kutoka Anziano Insurance Agency, yenye kauli Your Health is Your Wealth , na inatoa huduma za matibabu kutoka shwari. Bima hiyo inagharamia kutoka shilingi elfu kumi na nne hadi laki moja, kwa matibabu ya ndani na ya nje, hospitali. Huduma za wagonjwa wa nje wa ndani ata za mahushuriano dawa na vipimo vya maabara pamoja na macho na meno.

Tangazo la AR Insurance lenye kichwa AR Insurance Brings Healthcare to your Doorstep . Mlango uliowazi na sanduku la huduma ya matibabu lenye alama nyekundu ya msalaba likiingia ndani. Tangazo linasema unaweza kuagiza dawa zako kupitia CheckUps na MyDawa na zaletwa nyumbani kwako. Chini kuna namba ya simu na viungo vya mitandao ya kijamii ya AR Insurance.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa ukiwa na nembo ya farmers choice kando yake na mwavuli mkubwa wa buluu juu yake ukitoa kivuli. Mkokoteni ni kama unatumika kwa biashara ya vyakula. Nyuma yake kuna magari yaliyosimama na vibanda vidogovidogo vinavyouza nguo na bidhaa zingine.

Gari aina ya matatu lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Gari hili lina magurudumu ya kipekee yenye rims za rangi ya kahawia. Nyuma ya gari kuna miti mikubwa na anga la bluu lililo wazi. Kuna namba za usajili KCN 709X, mbele ya gari.

Mwanamme akimwaga maziwa kutoka chumbo kikubwa hadi kwenye kikombe, cha rangi ya chungwa, akitumia mashine ya kuuza maziwa, kiotomatiki. Mashine hiyo ina sehemu mbili za kujaza maziwa, zote zikiwa na namba na vifaa vya kielektroniki. Chini ya mashine kuna chupa na vikombe tupu vya rangi mbalimbali, na stika zenye maandishi kama Milk Kiosk na nunua maziwa Fresh .

Tangazo la bima kutoka mayfair insuarance. Kuna baskeli iliyoanguka chini na mtu akiwa nyuma kwa umbali. Ujumbe mkuu unasema maisha hayatabiriki lakini usalama wako hauna budi. Inahimiza watu kupata bima ya ajali binafsi leo. Pia inamaelezo ya mawasiliano na bendera za nchi mbalimbali chini.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu, skrini ya simu ikiwa wazi kwenye programu ya Safaricom, ikionyesha chaguo mbalimbali kama vile, check balance , Mpesa, tumisha, my data usage , juu ya skrini kuna bango la one point five gb at Kenya shillings forty nine valued one hour na kitufe cha buy , chini yake kuna tangazo la Safaricom Home Fibre.

Tangazo la bima ya gari ya kibinafsi kutoka "Anziana Insurance Agency". pana gari la Kifahari, na rangi ya fedha chini, na pendeni kuna cheti cha bima ya gari, juu kulia, kuna matoleo ya bima, mwezi mmoja tukio kwa shilingi elfu moja, na mwaka mmoja kwa shilingi elfu tano, pia kuna namba za simu ya mawasiliano na QR code kwa maelezo zaidi.

Bango la kutangaza bima ya bodaboda kutoka bima rahisi, juu kuna maelezo ya malipo kama paybill number 404404 na account name number plate . Bango linaonyesha watu wawili wakiwa wamepanda pikipiki mmoja akiendesha na mwingine amekaa nyuma yake. Tangazo hilo linatoa bima ya third party cover kwa miezi sita kwa bei ya shilingi 2500. Pia kuna namba ya simu na tovuti kwa mawasiliano.

Duka la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa nje. Kuna magunia ya unga yaliyopangwa kwa urefu, kreti za vinywaji baridi kama cocacola na chupa za maji zilizofungishwa. Juu ya duka kuna bango la mpesa ishara kuwa huduma za mpesa hupatikana huko.

Mwanamke akiwa ameketi akitingeneza shanga au bidhaa za mikono nje ya duka. Duka hili limejaa vitu vya sanaa na mapambo mbalimbali ikiwemo shanga ndefu zilizoning'inia na bidhaa nyingine za kitamaduni.

Duka dogo la barabarani mbele kuna kreti za mvmbao zilizojaa viazi vikuu na juu yake kuna karibu. Nyuma kuna friji za vinywaji zenye rangi za kuvutia. Kuta za duka zina matangazo ya M-pesa, ikionyesha kubwa huduma za M-pesa zinapatikana hapa.

Noti za pesa za kenya zikiwa zimewekwa juu ya meza au sehemu fulani zikiwa ni noti za elfu moja. Zimetapakaa ovyoovyo baadhi zikiwa zimekunjwa na zimechakaa kidogo.

Mkono wa mtu ukishikilia simu, iliyowasha na kuonyesha orodha ya huduma za M-Pesa. Baadhi ya chaguo zinazoonekana ni send money, withdraw cash, buy airtime, Mshwari lipa na M-Pesa na my account , kidole kikigusa sehemu ya Lipa na M-Pesa.

Ngari jeusi la kifahari la Mercedes-Benz G-Wagen, likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la biashara, Magurundumu yake yanaonekana wazi, na kuna sahani ya leseni enye namba 22, na maneno Raha wa Hoto, nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa, na dirisha la duka linaonekana wazi.

Soko la mboga lenye aina nyingi za mazao, chini kuna nyanya nyingi nyekundu na pilipili hoho za njano na nyekundu. Juu kuna vitunguu maji, karoti, matango, limau na mboga mboga nyingi za kijani. Katikati kuna kikapu cha njegere na blue band .

Mwanamume mmoja akiwa amevaa fulana nyeupe na suruali ya kijani akitembea mlango pa jengo. Jengo lina ishara zinazoonyesha photocopy, autospares na mpesa. Nje kuna sakafu ya matofali yenye mifumo mbalimbali na mwanga wa juu.

Gari jeupe aina ya Nissan ambapo kwenye bumber yake ya mbele kuna sticker ya mbwa-mwitu, kwenye sehemu ya dereva, kuna sticker ya manjano yenye jina DRZ. Gari hilo likiwa limeegezwa chini ya paa fulani na nyuma yake kuna ukuta wenye mistari ya rangi mbalimbali. Pia kando yake wa kushoto, kuna pipa la takataka jekundu.

Duka la rangi za magari liitwalo Sky shine Auto paints ambayo kuta zake zimepakwa rangi za kijani kibichi na bluu na kuna matangazo ya M-pesa ishara kuwa huduma za m-pesa zinapatikana hapo. Ndani ya duka kupitia madirisha yenye nondo za chuma tunawezakuona mapako ya rangi na bidhaa zingine zinazouzwa.

Soko la wazi la mboga likiwa na meza nyingi zilizojazwa mboga za majani zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakishughulika juu kuna hema nyeusi inayotoa kivuli. Barabara katikati ya meza inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Mkono ikishikilia simu ya malipo ya Pesa Pan, huku mwingine ukiweka kadi ya benki ya visa yenye rangi ya bluu kwa ajili ya malipo. Inki ya mashine inaonyesha, kiasi cha TZS 62,000.00 ikionyesha shughuli ya malipo isiyo na pesa taslimu.

Lori kubwa aga rangi ya machungwa likibeba magari mengi ya abiria juu yake. Magari hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile meupe, nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Lori hili limebeba magari kwa ajili ya usafirishaji na liko kwenye barabara iliyozungukwa na miti na nyasi.

Noti za fedha za Kenya zikiwa zimeekwa juu ya meza ya kahawia. Kuna noti ya shilingi elfu moja, mia tano, mia mbili zikiwa zimetapakaa au kupangwa kwa mafungo tofauti zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa tasilimu.

Bango la tangazo la bima ya magari , ikionyesha kioo cha pembeni cha gari na magari mengi barabarani, upande wa kulia kuna maandishi makubwa Motor Insurance na maelezo ya faida zao kama huduma bora na upatikanaji urahisi , chini kuna nembo za kampuni za bima za Letshego na Sanlam .

Soko la matunda na mboga likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la machungwa, papai, maapulo mekundu na ya kijani na matunda mengine mbalimbali. Katika kona kuna mwanamme ameketi akipanga bidhaa hizo. Migomba yenye ndizi zilizokomaa zimetundikwa juu ya banda.